Bustani ya kilimo cha hydroponics ambavyo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea ambayo inaonekana kuwa sallad imepadwa kwenye bomba meupe yenye matundu iliyopadwa kwa safu defu ,kuna mistari miwili tofauti ya mimea inayoonekana wazi.

Mfumo wa bustani hydroponics ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia mapipa ya plastiki ya bluu yaliyowekwa katikati na kuwekwa kwa usawa au vyombo vingine vinavyofanana vikifanya kama vitanda vya kulimia.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics unaotumia ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu. Juu ya ndoo hiyo, kuna matundu matano, manne kati yake yana vikapu vidogo vyeusi vilivyowekwa ndani yake na kila kikapu kina mmea mdogo wa kijani kibichi unaokua.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa akichunguza mime ya strawberry , amevalia shati la mikono mirefu yenye miraba na suruali nyeusi, anatazma chini kwenye mmea mmoja wa strawberry na mkono wake wa kulia umenyooka.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic , ndani ya chafu muundo mwingine ulio wazi. Mfumo huu unatumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa ndani ya matunda. Mimea hiyo ninaonekana kuwa saladi.

Chafu kubwa yenye mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mabomba marefu ya kijivu yamepangwa kwa mistari miwili, yakishilikiwa na fremu za chuma. Kwenye mabomba hayo, mimea mingi yenye majani mabichi inaonekana kama salad au mboga nyingine za majani, imepandwa na inakua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tunauona mimea miwili yenye majani mabichi ambayo inaonekana kuwa ni Pasil yaliyopandwa kwenye disc mbili nyeupe zinazoelea juu ya maji ndani ya ndoo mbili za rangi ya chungwa.

Mfumo wa kilimo cha hydrophonics ambapo mimea inalimwa bila undongo badala yake ukitumia maji yenye virutubisho. Mfumo huu umejengwa kutumia mabomba ya PVC yenye rangi nyeupe na kijivu yaliyopangwa katika viwango tofauti.

Shamba la kilimo la kisasa cha hydroponics ndani ya jengo la green house inayoonyesha safu ndefu za mimea za salad iliyopandwa kwa utaratibu . Mimea ya salad inaonekana kuwa na majani mabichi yenye afya na yamepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba meupe.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambao unaonekana ndani ya chafu, mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kama salad au mboga nyingine za majani, imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa safu ndefu, mabomba haya yana mashimo ambapo mimea imewekwa na yaonekana kuwa na mifumo ya mtiririko wa maji.

Ndani ya chafu inayoonyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic ,safu mbili ndefu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe ya PVC au mifumo mingine ya mabomba. Mimea upande wa kushoto inaonekana kuwa mimea midogo zaidi.

Bustani ya hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea ya celery yenye majani mabichi, safi, imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ambayo yamepangwa kwa mistari mirefu. Mabomba haya yameunganishwa na mirija mingine, inayopitisha maji yenye virutumbisho.

Rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimetenganishwa katika aina mbalimbali tofauti. Upande wa kushoto kuna vitunguu vya rangi ya kahawia manjano na upande wa kulia kuna vitunguu vya rangi ya zambarau iliyokolea au nyekundu. Mtu anaonekana akichagua au kupanga vitunguu hivyo.

Ndani ya chafu kubwa ambayo ina mimea iliyopandwa kwa utaratibu. Chafu hii ina muundo wa chuma unaounga mkono paa la plastiki nyeupe au wazi ikiruhusu mwanga wa jua kuingia. Ndani yake tunaona mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi.

Safu ndefu za mimea za chai ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu ikionyesha hali upeo wa macho. Kuna njia ya udongo mwekundu unayopita katikati ya mashamba hayo. Milima au vilima vilivyojaa mimea ya chai vinaonekana kwa nyuma.

Mtu ambaye mikono na sehemu ya miguu yake tu ndio inaonekana akishughulika na rundo kubwa la vitunguu. Sehemu kubwa imejaa vitunguu vikiwa vimegawanywa katika aina mbili tofauti kulingana na rangi.

Shamba kubwa la kabeji lililopandwa kwenye safu ndefu na zenye mpangilio. Sehemu kubwa inajulikana na mimea ya kabeji ya rangi ya kijani kibichi ambayo imekomaa na inaonekana yenye afya. Kila kichwa cha kabeji kimekuwa kikubwa na kimefungana vizuri.

Ndani ya shamba la kisasa na kilimo cha kisasa ambapo mimea ya matunda au mboga inalimwa kwa utaratibu mkubwa. Muundo wa shamba hili ni wa arc ukiwa umefunikwa kwa plastiki nyeupe.

Ndani ya chafu ambayo inaonyesha miema ya strawberry iliyopandwa katika mfumo wa kisasa, labda hydroponics au kilimo wima. Mimea hiyo imepandwa kwenye miundo iliyoinuliwa au mifumo ya mabomba ikiruhusu matunda kuning'inia chini.

Banda kubwa la kuku lililojaa maelfu ya vifaranga wadogo waliotawanyika sakafuni. Vifaranga hao wana rangi ya manjano nyeupe na wanaonekana wakiwa kwa pamoja. Kuna mifumo ya kulishia au kunyweshea maji inaonekana kama mistari mirefu ya mabomba yenye vyombo vidogo vyekundu.

Kitalu kubwa na ndefu inayotumika kwa kilimo cha kisasa. Greenhouse hii imetengenezwa kwa muundo wa chuma na kufunikwa na nyezo nyeupe inayoweza kuwa plastiki au neti maalum, huruhusu mwanga kupita huku ikidhibiti hali ya hewa ndani.

Bustani kubwa ya mboga iliyopo ndani ya greenhouse . Sehemu kubwa inaonyesha mimea michanga yenye majani mabichi mengi labda michicha, kale au mboga nyingine zenye majani. Mimea hii inaonekana ikiwa imepandwa kwa safu.

Ndani ya banda kubwa la kuku lililojaa vifaranga wadogo wa kuku. Vifaranga hao ni wengi sana. Wamefunika sakafu nzima y banda na wana rangi ya manjano nyepesi. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha maji iliyopangwa kwa mistari mirefu. Katikati ya banda mifumo hii ina feeder za manjano zilizoning'inia.

Mtazamo wa juu wa tractor ya kijani na nyeusi ikilima shambani. Shamba linamea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu, iliyo nyooka ambayo imeenea, kuelekea upeo wa macho. Tractor hii inakifaa cha kupandia chenye rangi ya chungwa

Ndani ya kitaru kubwa, ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa katika mistari mirefu na iliyonyooka, mimea inaonekana kustawi vizuri na ina majani makubwa labda ni kabeji, mboga za majani au mimea mengine ya bustani .

Mabomba ya kilimo yaliyopangwa kwa mistari mirefu yakiwa yametengenezwa kwa muundo wa chuma na kufunikwa kwa plastiki nyeupe. Hii inaashiria mradi mkubwa wa kilimo labda kwa ajili ya kilimo cha mboga, maua au mazao mengine yanayohitaji mazingira yanayodhibitiwa.

Shughli ya kuchambua au kupanga maharagwe ya kahawa yaliyovunwa hivi karibuni. Kuna rundo ya matunda ya kahawa yakiwa na rangi mbali mbali kuanzia nyekundu iliyokomaa njano hadi kijani kibichi inashiria kuwa matunda yanachambuliwa kuligana na ukomavu wake.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangika vizuri Kila safu ya mimea ina bomba ndogo ya umwagiliaji kuashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ili kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mimea lililopangwa kwa mistari mirefu. Mimea hiyo inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi ikionyesha afya na ukuaji mzuri, kuna mfumo wa umwagiliaji mingi ikifanya kazi.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo, ukiwa na mistari iliyoinuliwa ambapo mimea midogo imepandwa. Kuna bomba jeupe refu lililolala chini.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu pengine nyanya au mimea mingine ya bustani ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone au wa chini. Mimea imepandwa kwenye matuta na udongo unaonekana kuwa mchanga au tifutifu. Kuna mapumba meusi au filamu ya plastiki imetandikwa chini ya mimea hiyo.

Bustani ndogo iliyopangwa vizuri yenye vitanda vya kupangia vilivyoinuliwa. Vitanda hivi vimejengwa kwa mbao na vimejazwa na udongo. Kuna mimea midogo michache iliyoanza kuota ikiashiria kuwa bustani hiyo imepandwa hivi karibuni.

Shamba kubwa lilopandwa mimea ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa pilipili au mimea mingine ya mboga. Mimea imepandwa katika mistari iliyopangwa vizuri. Katikati ya mimea kuna mfereji mwembamba wenye maji yanayotiririka unaoashiria mfumo wa umwagiliaji wa kumwagilia mimea.

Shamba lililopandwa ndani ya green house , likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna safu kadhaa za mimea midogo yenye majani mabichi ambayo inaweza kuwa pilipili hoho, nyanya au mazao mengine ya mboga.

Shamba lenye udongo mwekundu ambalo limetayarishwa kwa kilimo, kuna mistari mirefu ya mabomba meusi yaliyonyooka yaliyowekwa juu ya udongo yanaashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mimea midogo labda kabichi au mboga nyingine tayari imepandwa kwenye mistari.

Shamba au bustani ambapo mfumo wa umwagiliaji unasanikizwa au unakarabatiwa. Mtu mmoja ambaye amevalia shati la bluu na kofia anaonekana akifanya kazi kwenye miundo ya mabomba ya rangi ya kijivu na nyeusi ambayo yamewekwa kwenye mifereji miwili iliyochimbwa ardhini.

Shamba la nyanya au zao jingine linalohitaji kutegemezwa likionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa labda umwagiliaji wa matone. Tunaona safu ndefu za mimea michanga inaonekana kama miche ya nyanya imepandwa kwenye udongo mwekundu. Kila mmea unaonekana kuwa umefungwa kwenye vito ndefu za mbao au miti midogo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone una mistari wa vinyunyuzi vilivyowekwa juu ya mabomba ya buluu, kila kinyunyizi kinatoa maji kwa nguvu na maji yanaonekana yakinyunyuziwa hewani na kuangukia kwenye mimea iliyopandwa ardhini.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa kisasa ukifanya kazi katika shamba kubwa. Mfumo huu una mabomba marefu yanayoshikiliwa na minara yenye magurudumu na unaonekana ukinyunyuzia maji mashambani. Safu za mimea au mashamba yaliyotayarishwa kwa kilimo yanaonekana zikienea mbali.

Shamba kuba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika kumwagilia mimea hiyo. Kuna bomba jeupe au la rangi nyepesi lililonyooka. Katikati ya safu za mimea bomba hili lina vifaa vidogo vya kunyunyuzia maji.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Inaashiria kilimo cha biashara na uzalishaji mkubwa wa mazao. Kuna mashamba mawili ya mazao moja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia. Shamba la kushoto lina mimea iliyopandwa kwa safu.

Kubwa lenye mimea iliyopandwa katika mistari mirefu. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana inastawi vizuri. Kando ya mistari ya mimea, kuna mfumo wa umwagiliaji. Unaonekana kama mabomba meupe au mifereji midogo ambayo inapeleka maji kwenye miamea.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa ndani ya sanduku na plastiki la kijani kibichi. Ndani ya sanduku kuna vifaa kadhaa vilivyounganishwa. Kifaa kikubwa cheusi kinaonekana kama chujio, kimeunganishwa na bomba jeupe ambalo limeandikwa ishirini PSI 138P karibu na hapo.

Shamba lililolimwa kwa safu ambapo mimea midogo imepandwa, shamba linaonekana kua na mfumo wa umwagiliaji au limedhibitiwa na maji mengi, maji yanaonekana yamejaa kwenye mfereji au kati ya safu za mimea na kutengeneza njia ndefu za maji.